Msichana anaketi mezani akiwa anshiriki darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Amezingatia kile mwalimu anafundisha na anaandika kwa kutumia penseli kwenye daftari. Mazingira ni safi na mwanga wa dirisha unapenya kupitia mapazia meupe.

Laptop iko wazi ikionyesha programu ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Kwenye skrini, kuna ikoni zinazoashiria masomo ya video na nyanzo za kielimu. Mduara wa nukta unaozunguka kompyuta unaunganisha ikoni mbalimbali kama vile barua pepe, ndege ya karatasi na tabasamu, zote zikielekea kwenye balbu yenye mwanga.

Wanaume watano wamekusanyika kwenye meza nyeupe wakishirikiana kwa bidii huku kila mmoja akitumia kompyuta yake ndogo. Mmoja wao akiwa amevaa sweta ya zambarau anatoa maelezo kwa mkono wake huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Chupa za maji na vifaa vingine vya kazi vimetawanyika mezani kuashria mazingira ya ubunifu na ushirikiano.

Mwanaume anaonekana ndani ya skrini ya kompyuta ya mkononi akinyoosha mkono kuelekea vitabu vilivyopangwa pembeni. Mazingira yanavutia kwa michoro ya mimea na maumbo laini yanayowakilisha ujifunzaji wa kidijitali.

Mwalimu mwanaume ameketi mezani na wanafunzi wake watatu akiwafundisha kwa kutumia kompyuta ndogo. Mwanafunzi mmoja anashika kalamu akionyesha kitu kwenye skrini, wanafunzi wamevalia sare za shule huku mwalimu akiwa amevaa shati jeupe na tai. Darasa linaonekana kuwa na nuru kidogo na mtu mwingine anaonekana nyuma.

Wanafunzi watano wamevalia sare za buluu. Wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa na nguo yenye michoro ya maua. Kila mmoja wao anatumia kompyuta ndogo wakionyesha umakini katika kujifunza. Darasa lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Sanduku kadhaa yamewekwa nyuma ya wanafunzi yakionyesha vifaa vingine.

Mchoro unaonyesha mazingira ya darasa la mtandaoni ndani ya kompyuta ndogo kubwa. Wanafunzi kadhaa wameketi mbele ya mwalimu anayetoa mada. Skrini ya kompyuta inaonyesha grafu mbali mbali na chati na data ya takwimu ikionyesha uwasilishaji wa biashara au elimu. Mtindo huu wa sanaa inaangazia dhana ya kujifunzabkwa mbali na mtandaoni.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akishiriki katika mkutano wa video. Screen ya kompyuta inaonyesha picha za washiriki wengine wa mkutano. Ameweka daftari na kalamu mezani zikionyesha kuwa anajihusisha kikamilifu na somo au kazi. Nyuma yake kuna rafu iliyopambwa na mimea ya ndani ikiongeza joto kwenye chumba. Mazingira yanaonyesha kujifunza au kufanya kazi kwa mbali.

Kijana ameketi mezani akiwa amevaa hedifoni, akiandika kwa kalamu kwenye daftari lake huku akitazama kwenye kompyuta mpakato. Chumba kimeangaziwa na taa ya mezani upande wa kulia, likiashiria mazingira tulivu ya kijifunza au kufanya kazi usiku.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha dhana ya masomo ya mtandoni. Mwanaume ameketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta ndogo akielekeza kwenye skrini kubwa ya kompyuta inayocheza video. Kwa upande mwingine, mwanamke amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Kuna viputo vya mazungumzo, ikoni za elimu na ngia zikielea juu zikionyesha mifumo ya kisasa ya kujifunza.

Mwanamke ameketi mbele ya meza mweupe akitumia kompyuta yake ndogo. Amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi huku miwani ya macho ukiongeza mvuto wake. Vitabu viwili na kikombe kimoja vimepangwa kando yake. Mandhari ya nyuma ina ukuta wa saruji na jiko ndogo la makabati meupe.

Mwanamke mwenye nywele fupi zenye curly akiwa amevalia koti la kijivu na miwani ameketi mbele ya kompyuta mbili. Skrini moja kubwa inaonyesha mkutano moja kubwa wa video huku watu wenye ikiwa na grafu na chati. Anaonekana akizungumza na watu kwenye mkutano akionyesha mazingira yake ya kisasa.

Mtu anaketi mbele ya kompyuta akiwa na kikombe cha moto pembeni akizungumza kwa njia ya mtandaoni na mhadhiri au mwalimu anayeonekana kwenye skrini akielezea kwa mikono. Karibu kina vitabu na panya wa kompyuta. Mazingira yanawakilisha mafunzo ya mtandaoni yenye furaha.

Mwanamke ameketi kwenye treni akifanya kazi kwenye kompyuta kibao na kuandika kwenye daftari lake. Amevaa koti la kijani na suruali ya kaki. Begi lake la mgongoni liko kando yake. Nje ya dirisha la treni mandhari ya kijani kibichi na milima inaonekana ikionyesha safari ndefu. Mwanga wa jua unaingia kupitia dirishani. Treni ina viti vya bluu na meza.

Watu wadogo wamewekwa juu ya rundo la vitabu vikubwa waitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato na simu mahiri. Laptop kubwa iliyo wazi inaonyesha video inayoendela ikisisitiza kujifunza kwa njia ya mtandao. Ngazi inaonekana ikipanda kuelekea juu ya rundo la vitabu ikiashiria jitihada za kupata maarifa.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu anakaa mezani amevaa kofia za maskioni zisizo na waya. Anatumia kompyuta mbali iliyowazi upande wake wa kushoto hukua akiandika kwenye daftari lililo mbele yake kwa mkono wa kulia. Anaonekana akisoma au akijifunza. Nyuma yake kuna jiko na kaunta na taa zinazoakisi katika nafasi hiyo.

Wanafunzi wawili wameketi juu ya rundo la vitabu vikubwa wakitumia kompyuta zao ndogo. Kijana amekaa mgongo kwa mgongo ya msichana. Vitabu vimepangwa vizuri ikiashiria kujifunza kwa bidii. Majani mabichi yamechorwa chini yakionyesha mazingira ya amani. Mchoro huu unaashiria umuhimu wa elimu na teknolojia.

Skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha masomo ya hisabati. Mwalimu amevalia suti ya bluu na tai. Mezani kuna kibodi, panya na simu ya mkononi. Kuna mimea midogo kwenye chungu na vitu vya mapambo ikipamba mazingira kazi. Inaonekana ni mazingira ya kujifunzia mtandaoni.

Watu watatu wanashirikiana kwenye kompyuta ndogo wakionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi. Mwanamke aliye katikati amevaa miwani akichapa kwenye kibodi. Mwanamume amesimama karibu naye akimsaidia kuongoza. Mwanmume mwengine ameketi kando yake akitazama skrini. Kompyuta zingine zinaonekana nyuma kuonyesha kuwa ni chumba cha kompyuta au ofisi.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwa ukaribu kwenye sofa. Wote wakiwa wamevaa vipokea sauti masikioni. Mwanamke amevalia shati la denim na anashika kompyuta ndogo akimuonyesha kitu mtoto. Mtoto amevalia shati la mraba mraba na suruali fupi. Wote wawili wanaonekana wakizingatia skrini wakishiriki wakati wa kujifunza au burudani. Mwanga laini unamulika kutoka juu.

Binti mdogo anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya darasa la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini. Binti huyo amevaa shati la pinki, na ana nywele ndefu zilizofungwa. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu, yaliyo muhimu kwa kujifunza mtandaoni bila usumbufu.

Msichana mdogo mwenye nywele za asili zilizofunguka amevaa miwani maridadi akitazama chini kwenye kompyuta yake kibao. Amesimama kwenye jukwaa la treni huku treni ikionekana upande wa kulia upande wake. Jengo la zamani lenye milango na madirisha mengi linaonekana upande wa kushoto.

Wasichana wakiwa darasani wakijifunza matumizi ya kompyuta kwa umakini mkubwa wakiwa wamevaa sare za shule wakikamilisha masomo yao kwa kutumia vifaa vya kisasa vya teknolojia.

Ukumbi mkubwa wa mikutano una safu nyingi za viti vyekundu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa vinakabili jukwaa au eneo la mbele. Kuta zimepambwa kwa rangi na mbao zenye muundo wa kisasa na kuna dari ya kipekee inayoweza kusaidia sauti kuenea vizuri. Mazingira yanaonyesha sehemu rasmi ya mikutano, maonyesho au mihadhara.

Kitanda kimepangwa kwenye kona ya chumba kidogo kikiwa na mashuka ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na za michirizi. Pembeni kuna meza ndogo ya kusomea na kiti kilichofunikwa kwa kitambaa cha kijani. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha lililofunikwa kwa pazia la rangi ya kijani.

Hapa kuna ukumbi mkubwa uliopambwa kwa ajili ya hafla. Viti vimepangwa kwa mstari mrefu na vimefunikwa na mavazi meupe. Meza ziko katikati zimefunikwa na madoa doa meupe na meusi. Ukumbi umewekwa taa za rangi za buluu na mlima kwenye kuta na madinginira ya rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi yamewekwa kama mapambo. Ukumbi huu unaonekana kuwa tayari kwa ajili ya mkutano au sherehe rasmi.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi nyekundu, dirisha kubwa lina pazia la kijivu linalorurhusu mwanga kupita. Pembeni kuna friji ndogo na mikrowevu imewekwa juu yake. Samani zimepangwa kwa umakini ili kutumia nafasi vizuri labda kuashiria chumba cha kulala cha mwanafunzi au studio ndogo ya kuishi.

Wanafunzi wameketi kwenye ukumbi wa mihadhara au kongamano wakiwa wamevalia sare tofauti kulingana na shule wanazotoka. Viti ni vya rangi nyekundu na Kila mmoja anaonekana makini na baadhi yao wakiwa na vitabu au daftari mikononi. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi au la kitaaluma.

Chumba kina vitanda vya ghorofa vitatu. Kila kimoja kikiwa na nafasi ya watu wawili. Ukuta umepakwa rangi ya waridi mwepesi na kuna mlango wa kuingia chumba kingine ambacho kinaoneka kuwa jiko au bafu. Mpangilio huu unaashiria hosteli, bweni au malazi ya wanafunzi au wafanyakazi. Mazingira ni safi na yaliyopangwa kwa matumizi ya watu wengi.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri ina meza ndefu zenye sinki na bomba nyingi. Kila meza ina vifaa vya majaribio ikionyesha nafasi iliyotayari kwa masomo ya kisayanasi. Madirisha makubwa yaliyo na mapazia ya kijani kuruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu safi na ukuta mweupe unaongeza hisia na utulivu katika mazingira haya ya kujifunzia.

Maabara ya kisasa na safi ina meza nyingi za kazi zenye nyuso za kijivu na kabati za buluu. Kila meza ina sinki na mabomba zikiashiria matumizi ya kisayansi. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili na kabati za buluu zilizopangika vizuri zinatoa nafasi ya kuhifadhi vifaa. Maabara inaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi.

Rafu ndefu zimejaa vitabu mbalimbali vilivyopangwa taratibu katika maktaba kubwa. Baadhi ya vitabu vimepangwa kulingana na rangi ya migongo yao. Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa ajili ya kusoma au kujifunza. Nuru kutoka kwenye madirisha makubwa inaangazia nafasi ikitengeneza mazingira tulivu na ya kufaa kwa masomo.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa vyote vikiwa na fremu ya chuma zenye rangu ya buluu. Watu wawili wamelalachini ya vitanda hivyo wakionekana kupumzika. Chumba kimepanmbwa kwa mapazia mepesi na kiyoyozi kimewekwa ukutani kikionyesha mazingira safi na lenye starehe. Sakafu ina zuia lenye michoro ikiongeza joto na utulivu kwenye nafasi hii ya malazi.

Katika chumba cha darasa, mwalimu anafundisha akiwa amesimama mbele ya ubao mkubwa uliojaa maandishi na fomula. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati wakifuatilia somo kwa makini. Darasa linaonekana halina mwanga wa kutosha na kuna ubao mwengine mdogo pembeni. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kujifunza na kufundisha ikiendelea.

Wachezaji wawili wa raga wakiwa kwenye uwanja wa kijani kibichi wakicheza mechi. Mchezaji mmoja ameshika mpira wa raga na anakimbia huku mwingine akijaribu kumzuia kwa kumshika miguu. Wote wamevalia jezi za rangi tofauti zikiwemo buluu nyekundu na nyeusi zikionyesha ushindani mkali.

Njiana ndefu yenye sakafu ya kahawia inaelekea kwenye jengo jeupe la ghorofa mbili lenye madirisha ya buluu. Njia hiyo imefungwa kwa pande zote mbili na kizingiti cha buluu kilichopandwa, ikitoa mwonekano wa kuvutia. Miti mirefu inaonekana kwa mbali, ikiongeza uzuri wa asili kwenye mandhari ya jengo hilo.

Chumba kidogo chenye samani za kisasa kimepangwa vizuri kikiunganisha eneo la kulala, kujifunzia na jikoni. Kitanda kimetandikwa vizuri na kuna meza ndogo ya kusomea na kiti. Jikoni ina kabati nyeupe na sinki, ikionyesha nafasi ya kutosha kwa mahitaji ya msingi. Chumba kina mwanga mwingi unaoingia kupitia dirisha. Mazingira safi na rahisi yanafaa kwa mwanafunzi au mtu mmoja.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kulala kina kitanda cha ghorofa cha chuma chenye matandiko mekundu na bluu. Kitanda cha juu kina mto mweupe, huku cha chini kikiwa na matandiko ya bluu yenye madoa meupe. Ukuta wa bluu unaambatana na dirisha lenye mapazia ya kahawia. Kwa upande wa kulia, kabati la mbao lenye milango miwili na kufuli linaonekana, ikionyesha chumba cha kawaida cha bweni au malazi.

Chumba kina kitanda cha ghorofa cha mbao, ikiwa na godoro la zambarau kwenye ghorofa ya juu, na godoro lenye shuka za maua kwenye ghorofa ya chini. Mto mmoja wa waridi na mwingine wenye miraba miraba umewekwa juu ya kitanda cha chini. Mapazia meupe yenye muundo yamefunika dirisha kubwa nyuma.

Chumba kidogo chenye kitanda kidogo kinachotoa hisia ya utulivu. Kitanda hicho kimetandikwa shuka yenye mirabamiraba mekundu na meusi kikiwa na mto mmoja wenye rangi zinazofanana. Ukuta umepakwa rangi mbili tofauti, sehemu ya juu nyeupe na sehemu ya chini rangi ya kahawia machungwa. Dirisha dogo lenye pazia la kahawia linaonekana kando.

Njia ndefu nyembamba yenye vigae vya rangi ya kahawia, inaelekea mbele ikiwa na mimea ya kijani iliyopandwa kwenye sufuria pembeni. Upande wa kushoto kuna ukuta wenye madirisha makubwa na milango ya vioo, huku upande wa kulia kukiwa na mashine kubwa nyekundu za kuuza. Njia hii inaonekana kuishia kwenye mlango wa mbali, ikionyesha mazingira ya ndani ya jengo.

Chumba cha kulala kimetandikwa vitanda vya mbao ikiwemo vitanda viwili vya gorofa vilivyopangwa pembeni. Magodoro ya rangi ya zambarau yametandikwa kwenye vitanda vyote yakionyesha utulivu. Mapazia meupe yamenyongonyea kwenye madirisha. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa watu kadhaa kulala.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa rangi nyeupe vyenye matandiko meupe na rangi ya zambarau Iliyokoza. Pazia la rangi ya zambarau linafunika dirisha likiruhusu mwanga hafifu kuingia . Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na muundo wa kipekee. Chumba hicho kinaonekana chumba cha kulala chenye utulivu na safi.

Darasa hili lina viti na meza nyekundu zilizopangwa kwa safu, kuna televisheni au skrini kubwa mbili ya darasa kwa ajili ya mafunzo. Madirisha makubwa huleta mwangaza wa asili, huku taa za dari zikiongeza mwanga wa ndani. Mazingira yanaonekana safi na ya kisasa ya kujifunzia.

Bwana anaendesha mpira wa raga akijaribu kuwapita wachezaji wengine wenye sare ya rangi ya bluu na kijani kibichi. Wachezaji wote wanakimbia kwa kasi. Mchezo huu unafanyika kwenye uwanja mkubwa wa nyasi huku miti ikionekana kwa mbali. Watu wengine wanaonekana wakishuhudia mchezo huo.

Samani chache tu ndizo zinazoonekana katika chumba hiki cheupe na safi. Kitanda kimetandikwa vizuri kikiashiria mahali pa kupumzika. Dawati dogo na viti viko karibu na dirisha kubwa ikitoa mwanga wa kutosha. Nje ya dirisha, mimea ya kijani inatoa mandhari ya asili ikiongeza utulivu. Chumba hiki kinaonekana kuwa mahali pazuri pa kupumzika au kusoma.

Kijana amevalia fulana nyekundu na kaptura fupi akipiga mpira wa miguu. Mbele yake Kuna mchezaji mwingine amesimama naye pia amevaa fulana nyekundu na kaptura fupi. Nyuma yao Kuna kocha amevaa fulana ya buluu yenye maandishi coach na suruali ya rangi ya kati.

Katika ukumbi wa mazoezi, wanaume kadhaa wanafanya mazoezi mbali mbali. Baadhi wanyanyua vyuma vizito kwenye benchi huku wengine wakiwa wamesimama au kutumia vifaa vingine kwa mazoezi. Sakafu nyekundu inafunika eneo lote na madirisha yanaonekana upande wa kushoto yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Mwanamke mrefu amesimama kwenye ngazi ndogo akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingi. Ana nywele ndefu zilizosokotwa ambazo zimefikia kiunoni. Rafu za vitabu zimewekwa kwa mpangilio mzuri zikiashiria maktaba kubwa yenye rasilimali nyingi. Mwanga unamulika eneo hilo, ukiangazia vitabu vya rangi mbalimbali.

Kumbi kubwa ya mihadara tupu inaonekana ikiwa na viti vingi vya mbao vilivyopangika katika safu zinazopanda. Njia panda za ngazi zinaonekana kati ya safu dhabiti. Taa ina muundo ambao ni taa za mraba. Chumba kinaonekana kimetulia kikisubiri wanafunzi au wasikilizaji.

Chumba cha mazoezi ya matibabu kimepangwa vizuri kikiwa na meza zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe na vya zambarau. Kila meza ina vifaa vya matibabu na mifano ya mwili wa binadamu. Vifaa vya kielektroniki vipo ukutani vikitumika kwa mafunzo.

Chumba hiki kikubwa kina vitanda vingi vya gorofa vilivyopangwa kwa safu. Kila kitanda kina godoro lenye muundo wa kahawia na nyeupe. Dirisha lenye mapazia ya kijani na kahawia linaonekana upande wa kushoto. Chumba kinaonekana kuwa mahali pa kulala kwa watu wengi pengine hosteli au bweni.

Chumba cha kompyuta kimepangwa vizuri kikiwa na meza ndefu zenye kompyuta nyingi. Kila kompyuta ina kiti chake na viti vina rangi mbalimbali kama vile nyekundu na njano. Sakafu ina rangi ya kahawia nyekundu na kuta zina rangi nyeupe. Madirisha makubwa yana ruhusu mwanga kuingia. Chumba kinaonekana kuwa tayari kwa ajili ya madarasa au matumizi ya wanafunzi.

Chumba cha kulala kimejaa vitanda vya mbao vilivyopangwa vizuri. Kitanda cha ghorofa kipo katikati, kikiwa na godoro la buluu na matandiko yenye maua chini. Dirisha kubwa la kioo limefunikwa na mapazia yenye muundo, ikiruhusu mwanga kuingia. Vitanda vingine vinaonekana kwa mbali. Chumba kinaonekana kuwa safi.

Njia ya udongo mwekundu inapita katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Jengo la ghrofa mbili limepakwa rangi ya kijivu na lina balkoni za mbao. Miti ni kubwa na vichaka vinafunika eneo lote likionyesha mazingira ya asili. Barabara hiyo inaonekana kuwa na uzio wa chuma na pande zote mbili zikiongoza kwenye majengo.

Chumba kikubwa cha mihadhara chenye viti vingi vya kisasa vikiwa na mchanganyiko wa rangi za buluu na kijivu. Viti hivyo vimepangwa katika safu zinazopinda zikielekea mbele ambako kuna jukwaa kubwa na skrini nyeupe. Dari nyeusi ina taa nyingi za mraba zikitoa mwanga wa kutosha.

Katika darasa lenye wanafunzi wwaliokaa kwenye viti mbele ya mwalimu. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe na mwingiliano akielezea masomo. Kwenye ukuta wa kushoto, kuna skrini kubwa inayoonyesha picha na maandishi yanayohusiana na somo. Darasa linaonekana kuwa katika hali ya kujifunza kikamilifu.

Mwanaume kijana akiwa amevalia shati la buluu, suruali nyeusi na viatu vyeusi na njano ameketi kwa makini kwenye benchi la rangi ya maziwa. Ameshikilia kitabu na anakisoma kwa umakini mkubwa. Amezungukwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu zikionyesha mandhari ya maktaba kubwa na iliyohifadhiwa vizuri. Taa zinazoangaza kutoka juu zinaangazia nafasi yote.

Watu kadhaa wanashirikiana kuandaa chakula nje ya jengo. Mwanamke mmoja amevalia shati la kijani akitumia kifaa kukuna matunda au mboga. Watoto wawili wako karibu wakishiriki kikamilifu katika mchakato huo wa kupendeza wa maandalizi ya mlo. Mazingira yanaonekana kuwa ya shughuli na ushirikiano

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ameketi na mwalimu wake wakijadili maudhui kwenye daftari. Wote wanaonekana kuzingatia, na mwalimu anatumia kalamu ya kuonyesha vipengele muhimu. Mazingira yanaonyesha usaidizi wa karibu wa kielimu, yakisisitiza ujumuishaji na msaada kwa wanafunzi wa kila uwezo katika mazingira ya kujifunza.

Mtoto mwenye tabasamu akicheza gitaa akiwa ameketi juu ya mto wa kijani darasani. Watoto wengine wameketi nyuma yake kwa mduara wakitazama na kufurahia wakiongizwa na mwalimu wao. Mazingira yanaonyesha ujumuishaji na furaha ya kujifunza kupitia muziki.

Mwanamke na mvulana wenye furaha wanashikiana mikono huku wakitabasamu kwa upendo na furaha. Wameketi mezani wakiwa na karatasi yenye mchoro wa rangi mbele yao, wakionekana kufurahia muda wa ubunifu pamoja. Mazingira ni tulivu na yenye mwangaza.

Mwalimu mwenye tabasamu anamwelekeza mvulana mdogo mwenye ulemavu wa kiakili katika mchezo wa kuweka matofali. Wako mezani kwenye chumba cha darasa wakiwa na mazungumzo ya karibu na ya kufurahisha.

Mtoto mdogo anaonekana kutoka nyuma, akionyesha kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake. Yuko darasani akimtazama mwalimu anayeketi mbele akiwa amefifia nyuma. Kifaa cha kusikia kina rangi isiyokolea kinacholingana rangi ya ngozi yake. Picha hii inaangazia umuhimu wa usaidizi wa kusikia katika elimu na ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji maalumu.

Watoto wawili wenye tabasamu wakielekea madarasani mmoja anahalbinisi na mwingine anagozi ya kawaida ,wanajiburudisha na kuonyesha urafiki kati ya masomo .Picha inaonyesha furaha na mshikamano wa watoto katika mazingira ya shule.

Mwalimu anamfundisha msichana kusoma kwa kutumia maandishi ya nukta. Mikono yao imewekwa juu ya kurasa za vitabu wakifuatilia maandishi hayo kwa uangalifu. Mazingira ni ya darasani yakiwa na mandhari tulivu ya kujifunzia.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi akiwa amevalia koti la kijivu na airpods ameketi kwenye meza ya mbao. Mikono yake imeekwa juu ya kitabu kubwa cha braille akikisoma kwa makini. Nyuma yake kuna ukuta mweupe safi ukiwa na saa, pamoja na rafu ndogo ya vitabu na fremu mbili za picha. Maua ya njano kwenye chombo cheupe yanaongeza uhai kwenye mazingira.

Mwalimu anamsaidia msichana mdogo kusoma kitabu cha maandishi ya nukta kwa kutumia vidole. Wote wawili wamejikita na msichana anaonyesha shauku. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza kwa watu wenye changamoto ya kuona.

Mwanamke na msichana wanatabasamu wakitazama kamera wakiwa wamejishughulisha na shughuli ya sanaa kwenye meza. Msichana amevaa miwani na ana shati la bluu huku mwanamke akiegemea karibu naye. Meza imejaa vifaa vya kuchora kama penseli na vijiti vya kuchora. Nyuma yao kuna dirisha kubwa linaloonyeshe miti na mwanga wa asili.

Msichana mchanga mwenye tabasamu nzuri na miwani ameketi kwenye meza iliyojaa penseli za rangi na karatasi. Amevaa shati la buluu la denim na ana kanga nyekundu shingoni. Anaonekana akitazama upande akifurahia mazingira yake. Nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloonyesha miti na mimea ikileta mwanga wa asili ndani ya chumba.

Mwanamke na mtoto waote wakitabasamu wamekumbatiana katika mazingira ya ndani yenye rangi angavu. Mwanamke amevaa jaketi la zambarau na mtoto amevaa fulana ya blue na jaketi nyeusi. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitu na michowazo inaonekana upande wa kushoto. Picha inatoa hisia ya furaha na husiano imara kati ya wawili hao.

Darasa limejaa watoto wadogo waliokaa kwenye viti vidogo waiwa wamezunguka zulia la blue .Mwalimu mmoja amekaa katikati yao akiongoza shughuli flani. Watoto wengine wawili wamesimama mmoja akitumia ubao wa kuchorea. Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vingi vya shule na mandhari za rangi.

Mwanaume mwenye ulemavu wa down syndrome na mwanamke wamekaa mezani wakitabasamu na kupiga makofi, wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanajihusisha, mwanamke ameshika kalamu na kuna daftari wazi mbele yao. Picha inaonyesha uhusiano mzuri na wenye upendo ikisisitiza ujumuishaji na furaha katika maisha.

Wanafunzi wameketi sakafuni wakiwa kwenye darasa la wazi wakiwa katika mavazi ya sare za shule. Msichana aliye mbele anatumia maandishi ya nukta nundu huku akiwa amevaa miwani maalum kwa walemavu wa kuona. Mazingira haya yanaonyesha ujumuishaji wa wanafunzi wenye ulemavu na hamasa ya elimu kwa wote katika mazingira ya kawaida ya shule.

Mwanamke anatabasamu akimshika mkono mvulana mdogo anayetumia kitmbezi. Mvulana huyo pia anatabasamu akimtazama mwanamke huyo. Wako ndani ya chumba chenye mazingira ya kupendeza na samani chache nyuma.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwaelekeza wanafunzi walioketi kwenye madawati yao. Ubao mweupe umeandikwa maelezo ya somo na vifaa vya maabara viko mezani. Mwanafunzi mmoja amevaa shati la rangi nyingi akisikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha somo la Sayansi au Kemia .

Mwanamke na mtoto mdogo wanacheza kwa furaha na toy ya shanga inayoteleza kwenye waya ,wote wawili wakitabasamu sana. Mtoto anaonekana akicheka kwa furaha akishika mdomo wake. Wamekaa chini wakiwa wamezingatia mchezo wao na sofa yenye matakia inaonekana nyuma yao. Mazingira ya ndani yanaonyesha hisia ya joto na furaha.

Kijana mwenye tabasamu na mwenye tishati ya rangi ya chungwa, ameketi kwenye meza akiandika kwa makini kwenye daftari ndogo, anaonekana kufurahia anachokifanya. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu na vitu vingine, pamoja na mmea mdogo kwenye kona. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mwanga, kikitoa mazingira mazuri ya kujifunzia au kufanya kazi.

Kijana mwenye tabasamu kubwa anaketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa sare ya mchezo. Anaonekana mwenye nguvu na furaha akionyesha ishara ya kusherehekea au kushiriki. Nyuma yake kundi la vijana linaonekana kuzungumza kwa furaha katika ukumbi wa mchezo.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta akiwa na kicharazio cha maandishi cha nukta nundu na vifaa vya sauti shingoni. Anatumia teknolijia saidizi inayowezesha watu wasioona kutumia kompyuta kujitegemea.

Kijana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa makini. Yuko ndani ya maktaba huku rafu nyingi zikionekana nyuma zikiwa zimejaa vitabu. Amevaa shati lenye maua. Mwanga mkali unamulika kutoka juu. Anaonekana kuzingatia masomo yake.

Wanafunzi watatu wanajishughulisha na kazi ya ufundi mezani, wakitumia zana mbalimbali kama vile rula na mikasi. Kijana mmoja amevaa taulo shingoni, akionyesha umakini katika kazi yake. Mashindano ya vilivyoko karibu, wakishirikiana na kuifunza pamoja wote wanaonekana wamejishughulisha kikamilifu na mradi wao, wakifanya kazi kwa bidii.

Mwanaume mzee mwenye ndevu nyeupe na miwani mieusi amelala kifudifudi kwenye sofa akisoma kitabu cha nukta. Vidole vyake vimegusa kurasa akionyesha jinsi anavyosoma kwa kutumia mguso. Uso wake unaonyesha umakini na utulivu. Nyuma yake kuna sofa na mazingira ya nyumbani yakionyesha utulivu wa ndani.

Kundi la watu linaonekana wakijifunza au kufanya mazoezi ya lugha ya ishara mwanamke mmoja akiwa amesimama mgoni kwetu anaonyesha ishara kwa mikono yake huku watu wengine watatu wakimwangaliana kujaribu kuiga ishara hizo. Watu hawa wamekaa chini kwenye mito au zulia. Wanaonekana kuwa makini na wenye hamu ya kujifunza. Mazingira ni safi na yenye mwanga.

Mwalimu mwanamke mwenye miwani na nywele za dhahabu anatabasamu akimtazama mtoto mdogo mwenye nywele fupi. Wote wamejikunja kwenye meza wakicheza na kifaa cha kuchezea chenye rangi ya waridi na vituve angavu. Mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto akionyesha jinsi ya kutumia mchezo.

MWanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza wakifanya mazoezi ya lugha au matamshi. Mwanamke ameshika herufi au umbo mdomoni akionyesha kitu kwa mtoto. Mtoto ameketi akiangalia mwanamke akionyesha umakini. Kwenye meza kuna herufi na mafumbo yenye rangi mbalimbali zikionyesha shughuli ya kujifunza. Mazingira ni ndani ya chumba labda kliniki au nyumbani yakionyesha kujifunza.

Mwanamke asiyeona ameketi kwenye benchi ya kijani akisoma kitabu kikubwa cha braille kwa kutumia mikono yake. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikiwa zimejaa vitabu vingi na taa zinazoangaza vizuri. Yuko maktabani.

Mwalimu mwanamume anafundisha wanafunzi wake darasani akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Anaonyesha kielelezo cha molekuli huku mwanafunzi mmoja akipiga mkono kujibu swali. Kodi nyeupe ina maandishi na rafu zilizojaa vitabu ziko nyuma. Darasa linaonekana kuwa limejaa wanafunzi wenye shauku ya kujifunza sayansi.

Mikono ya mtoto inaonekana ikicheza na vyombo vya plastiki vyenye rangi angavu. Vyombo hivi vinaonekana vimejawa na udongo wa kuchezea au kitu kingine kama hicho. Rangi za kijani, njano, buluu na pinki zinatambulika. Mtoto amevaa shati la pinki akionyesha furaha na ubunifu wake.

Msichana mdogo ameketi darasani akiwa ameshikilia kalamu mdomoni akionekana kufikiria. Amevalia nguo nyekundu yenye maua. Mfuko wa shule wenye michoro ya katuni umelala kando yake. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia sare, wakifanya kazi zao. Mwanga wa jua unaingia darasani ukiangazia wanafunzi na madawati yao ya mbao.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kuli amekaa kwenye kiti chekundu akishikilia masikio yake na macho yaliyofungwa. Uso wake unaonyesha usumbufu kana kwamba anajaribu kuzuia kelele. Juu ya meza kuna karatasi yenye mchoro na kalamu za rangi. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifanya shughuli zao.

Darasa limejaa watoto wa umri mbalimbali wakiwa wameketi kwenye madawati yao na nyuso zenye hisia tofauti. Baadhi wanaonekana makini, wengine wamo tayari na mmoja amefungua mdomo. Vitabu vimefunguliwa mbele yao. Mwalimu haonekani lakini uwepo wake unahisiwa kutokana na mpangilio wa darasa.

Mtoto mchanga mwenye nywele za dhahabu na macho ya buluu anatabasamu kwa furaha, akiwa ameshika ngumi zote mbili. Amevaa fulana ya kijani kibichi, amejitayarisha kusikiliza mwalimu ambaye anashikilia kitabu cha rangi ya njano. Kwenye ukuta, kuna picha kubwa ya twiga na kuongeza rangi kwenye chumba cha watoto.